Kopo la plastiki pamoja na kifungashio kinatumika kufanya uhifadhi wa dawa ya mifugo aina ya kuku na vimefungwa vizuri, na vina rangi pamoja na ujazo tofautitofauti, huku maelezo juu ya matumizi ya dawa hiyo yakiwa yameandikwa juu ya kifungashio pamoja na kopo hilo.

Dawa inayotumika katika kutibu magonjwa mbalimbali ya mifugo kama vile mbwa, imewekwa na kuhifadhiwa vizuri ndani ya boski lenye rangi nyeupe, kijani na nyekundu, huku matumizi ya dawa hiyo yakiwa yameandikwa juu ya boski hilo.

Chupa ndogo iliyo na dawa inayotumika kwa mifugo imefungwa vizuri, imebandikwa karatasi yenye rangi nyeupe na kijani pamoja na kuandikwa maelezo ya jinsi ya kuitumia.

Dawa za mifugo pamoja na pembejeo za kilimo zimehifadhiwa vizuri katika vifungashio vya plastiki, maboksi pamoja na chupa zilizo na ukubwa tofautitofauti. Zimepangwa vizuri katika mashelfu na zinauzwa kwa wafugaji na wakulima.

Mfuko wenye rangi nyeupe una mbolea ndani na umefungwa vizuri una maandishi yenye rangi ya kijani na bluu, hutumiwa na wakulima kuwekwa mashambani ili kupata mazao mengi na mimea iweze kustawi vizuri.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi nyeupe kina dawa ya mafua kwa ajili ya ndege wa kufugwa kama vile kuku na njiwa na kimefungwa vizuri, kina picha ya ndege hao pamoja na maelezo ya jinsi ya kuitumia dawa hiyo.

Boksi Zilizo na rangi tofauti tofauti zimetumika katika kuhifadhi dawa inayotumika kutibu minyoo kwenye wanyama wa kufugwa kama vile ng'ombe mbuzi nguruwe na farasi huku maelezo juu ya matumizi wa dawa hizo yameandikwa juu ya maboksi

Jengo aina ya ghorofa, linatumika kama kiwanda, kinachoitwa twiga kemikali, kinatengeneza madawa ya mifugo pamoja na kilimo. Kimezungushiwa ukuta ulio na nyaya za umeme kwa juu, pia kuna watu pamoja na vyombo vya usafiri vikipita nje ya jengo hilo.

Chupa yenye rangi nyeupe, imefunikwa kwa mfuniko na ina dawa inayotumika kuua vijidudu katika mwili wa wanyama wa kufugwa, kama vile ng'ombe, imebandikwa karatasi iliyo na rangi za aina tofautitofauti na maelezo juu ya matumizi ya dawa hii.

Duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na madawa ya mifugo limefunguliwa na ndani kuna mhudumu amekaa; pia kuna bidhaa zilizopangwa vizuri katika shelfu, huku nje kukiwa na watu wanapita pamoja na wengine walio katika vyombo vya usafiri kama vile pikipiki.

shamba kubwa lililolimwa kwa mfumo wa matuta na kupandwa mimea aina ya pilipili, ambayo imetoa matunda yenye rangi nyekundu na kijani, na yapo tayari kwaajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni ili yakauzwe na mkulima aweze kujipatia kipato.

Sehemu ya soko la wakulima wanaouza bidhaa mbalimbali kuna mwanamke mmoja anayepanga bidhaa zake aina ya mananasi ambayo ametoka kuyavuna shambani na anayauza katika soko hilo, huku pembeni kukiwa na watu wengine wanaoendelea na biashara.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea, lina matenga yaliyo na matunda ya pilipili hoho yenye rangi ya kijani, ambayo tayari yamevunjwa na yapo tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni ili yakauzwe.

Wakulima wawili wa kiume wakiwa katika shamba lililovunwa viazi vitamu na kuweka katika matrei yenye rangi tofautitofauti wakiyabeba na kuyapanga vizuri ili waweze kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kujipatia kipato.

Sehemu kubwa ya ardhi iliyolimwa na kupandwa mimea ya viazi mviringo, huku vingine vikiwa vimeanza kuvunwa na kuwekwa kwenye ardhi, zoezi la uvunaji likikamilika, vitachukuliwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, ili mkulima ajipatie kipato.

Mimea jamii ya nyanya ilio limwa na kupandwa katika mifuko, lmefungwa kwa kamba na ina matunda mengi yenye rangi ya kijani pamoja na rangi nyekundu ambayo yapo tayari kwa ajiri ya kuvunwa na kupelekwa sokoni ili yakauzwe na mkulima aweze kujipatia kioato

Mwanamke mmoja ambaye ni mkulima akiwa katika shamba lililolimwa na kupandwa mimea ya nyanya, ambayo imetoa matunda yenye rangi ya kijani na nyekundu. Ameshika tenga jeusi ambalo anaweka nyanya anazozivuna katika shamba hilo, ili aweze kuzisafirisha na kupeleka sokoni akauze na ajipatie kipato.

Wakulima wakiwa katika eneo la shamba lililopandwa miti ya kahawa, wakichambua matunda ya zao hilo yaliyovunwa na kuwekwa chini kwa ajili ya kuyaweka katika magunia na kuyasafirisha ili wayapeleke sokoni kwa ajili ya kuuzwa na waweze kujipatia kipato.

Mashine kubwa na ya kisasa ikiendelea na zoezi la kuvuna mahindi katika shamba kubwa lililokuwa limelimwa na kupandwa mahindi, zoezi hili likikamilika mazao haya yatachukuliwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na mkulima aweze kujipatia kipato.

Wakulima wawili waliovaa makoti yenye rangi ya kijani, wamesimama mbele ya mikungu mingi ya ndizi; ambayo imekomaa vizuri na ipo tayari kwa kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, ili wakulima hao waweze kujipatia kipato. Na nyuma yao kukiwa na migomba mingi ambayo wamevuna ndizi hizo.

Wakulima watano wanawake wakichambua zao la viazi mviringo lililovunwa na kuwekwa kwenye ardhi. Wanavipakia katika magunia ili waweze kusafirisha na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa na waweze kujipatia kipato.

Mkulima mmoja akiwa amesimama katika eneo la shamba kubwa, lililolimwa na kupandwa mimea jamii ya kabichi ambayo imeanza kufunga vizuri, ikikomaa ataivuna na kuipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili ajipatie kipato.

Wakulima watano wakiwa katika eneo la shamba kubwa wakipakia mazao ya vitunguu maji ambayo wametoka kuyavuna katika magunia yaliyo ya rangi nyekundu, na yapo tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni ili wakayauze na waweze kujipatia kipato.

Wakulima waliyovaa mavazi yenye rangi tofautitofauti wapo katika shamba kubwa lililolimwa na kupandwa migomba, wakiweka miti katika migomba ambayo tayari imebeba mikungu ya ndizi ambayo ikikomaa vizuri wataivuna na kuipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili waweze kujipatia kipato.

Wakulima wawili, wakiwa katika shamba kubwa lililolimwa na kupandwa miche ya kahawa, ambayo tayari imeweka matunda yaliyo na rangi tofautitofauti, wameshika kikapu kidogo kilicho na matunda hayo ambayo tayari wameyavuna na yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Shamba lililolimwa na kupandwa mimea ya vitunguu maji, ambavyo bado havijakomaa vizuri, vikikomaa vitavunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Mazao ya viazi mviringo ambavyo vimekomaa vizuri na kuvunwa, vimewekwa chini na vingine katika gunia, huku wakulima wakiendelea na zoezi la uvunaji katika shamba kubwa, ambvyo wakikamilisha watavichukua na kupeleka sokoni, kwa ajili ya kuuzwa ili wajipatie kipato.

Mwanamke mmoja aliyevaa fulana nyeupe amesimama kwenye turubai kubwa lililoanikwa mahindi yenye rangi ya njano na mengine ameyashika mkononi, pembeni kukiwa na mahindi mengine ambayo yameanikwa na hayajatolewa maganda, yakikauka vizuri yatasafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wengi wakiwa katika eneo la shamba, wakiendelea kuvuna viazi mviringo, ambavyo vimekomaa vizuri na viko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa ili waweze kujipatia kipato.

Mwanamke mmoja akiwa katika shamba lililolimwa na kupandwa mimea ya matunda ambayo ina rangi ya kijani ameshika tawi lenye matunda ambayo yakikomaa yatavunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili aweze kujipatia kipato.

Mwanamke mmoja, akiwa ameshika zao la matunda ya kahawa yaliyo na rangi tofauti tofauti, huku mengine yakiwa katika turubai kubwa na vyombo vingine. Yamekomaa vizuri na yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa ili wakulima waweze kujipatia kipato. Pembeni yake kukiwa na watu wengine pamoja na vyombo vilivyo na kahawa.

Wanawake wawili ambao ni wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa mimea jamii ya nyanya katika mifuko iliyo na rangi nyeupe, wakichunguza matunda yenye rangi nyekundu na kijani ambayo yakikomaa vizuri watayavuna na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kujipatia kipato.

Wakulima wengi wapo katika eneo la wazi, wakifunga vizuri magunia yaliyojaa mazao ya viazi mviringo ili waweze kuyapakia kwenye gari kubwa aina ya fuso ambalo lipo mbele yao, kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni ili vikauzwe na waweze kujipatia kipato.

Mkulima mmoja akipakia katika magunia mahindi ambayo ametoka kuyavuna shambani, huku wengine wakiwa wamesimama pembeni ya bodi kubwa ya gari. Mahindi hayo yatachukuliwa na kupelekwa sokoni ili yakauzwe na waweze kujipatia kipato.

Mimea jamii ya nyanya iliyopandwa katika mifuko myeusi ya plastiki ina matunda ya kijani na mekundu. Kuna mkulima mmoja ambaye anayaangalia matunda hayo kama yako tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni ili yakauzwe.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa miti ya kahawa ambayo ina matunda yenye rangi ya kijani na nyekundu, yakikomaa vizuri yatavunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili mkuliwa aweze kujipatia kipato.

Wakulima wengi wamekaa pembeni ya shamba kubwa wakipakia nyanya zilizokomaa vizuri zenye rangi nyekundu ambazo wametoka kuzivuna katika matrei makubwa ya plastiki, ili waweze kuzisafirisha na kupeleka sokoni wakaziuze.

Wakulima wakiendelea kuvuna vitunguu maji katika shamba kubwa, huku vikiwa bado wameviacha chini, na vingine wameweka katika magunia, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni ili vikauzwe.

Sehemu ndogo ya ardhi iliyolimwa na kupandwa mimea ya migomba ambayo mingine tayari imebeba mikungu ya ndizi na pembeni kukiwa na ardhi iliyo na majani, ndizi hizi zikikomaa zitamsaidia mkulima kupata chakula au fedha pindi atakapo ziuza.

Wakulima wawili wa kiume wakiwa katika eneo la shamba lililolimwa na kupandwa mimea jamii ya nyanya iliyoweka matunda yenye rangi ya kijani, wamechuchumaa na kushika matunda hayo ambayo yanaweza kutumika kama chakula ama kama zao la biashara ili waweze kujipatia kipato.

Wakulima wengi wakiwa pembeni ya shamba kubwa wakipakia matunda ya zao la nyanya yaliyo na rangi nyekundu na yamekomaa vizuri katika matrei yenye rangi tofauti tofauti, nyanya hizi zinaweza kutumika kama chakula kwa wakulima hao au wanaweza kuziuza ili wajipatie kipato.

Sehemu ya shamba iliyo na mimea jamii ya nyanya, ambayo imepandwa katika mifuko, ina matunda yenye rangi ya kijani na nyekundu, ambayo tayari yamekomaa na mkulima anaweza kuyavuna kwa ajili ya chakula au biashara.

Shamba kubwa liliolimwa na kupandwa miche ya matunda aina ya mipapai ambayo imebeba matunda mengi yenye rangi ya kijani. Lina majani mafupi na marefu, matunda haya hutumika kama chakula kwa wakulima au kama zao la biashara ili mkulima ajipatie kipato.

Eneo dogo la ardhi lililo zungukwa na majani mafupi, limepandwa migomba, ambayo mingine tayari imebeba mikungu iliyo na ndizi. Ndizi hizi humsaidia mkulima kujipatia chakula, ama kipato pindi pale atakapoziuza.

Mkulima mmoja akiwa amevaa ovalori lenye rangi la bluu, yupo katika shamba kubwa lililolimwa na kupandwa matunda aina ya tikiti maji, amesimama na kushika tunda moja wapo huku mengine yakiwa chini. Matunda haya anaweza kuyapeleka nyumbani kwa ajili ya chakula au sokoni ili ajipatie kipato.

Vyombo vyenye ukubwa na rangi tofautitofauti zimepandwa mbegu za mimea ambayo imeanza kuchipua, ikikua vizuri wakulima wataichukua na kuihamishia shambani au bustanini.

Shamba lililolimwa na kupandwa mimea ya pilipili hoho, na kubeba matunda yenye rangi ya njano na nyekundu, ambayo yamekomaa, mkulima atayavuna na kuyapeleka nyumbani kwa ajili ya mayumizi ya chakula, au atayapeleka sokoni ili aweze kuyavuna na kujipatia kipato.

Mkulima mmoja aliyevaa shati la rangi nyekundu na suruali nyeusi yupo katika eneo lililopandwa mimea ya mbogamboga katika mifuko mieusi na magunia, huku zikiwa zimewekewa makopo yanayotumika kwa ajili ya umwagiliaji eneo hilo limezungukwa na nyumba nyingi.

Vyombo vidogo vya plastiki vyenye rangi nyeusi, vimewekwa ndani ya chumba na vimejazwa udongo, vimepandwa mbegu ambazo zimeanza kuchipua, zikikua vizuri wakulima watazihamishia shambani au bustanini.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa miti ya matundanda ya papai . Lina majani mengi ya miti hiyo imebeba matunda yenye rangi ya kijani. Ambayo ya kikomaa watayavuna kwa ajili ya chakula au kuyapeleka sokoni wakayauze ili wajipatie kipato.

Wanawake wawili wakiwa katika eneo la wazi lililozungushiwa uzio wa senyenge, lina mifuko mikubwa yaliyojazwa udongo na kupandwa mimea ya mbogamboga, ambayo hutumika kama chakula kwa wakulima hao pia inaweza kuuzwa ili wajipatie kipato.

Magunia yenye rangi tofautitofauti yana mazao ya mihogo ambayo imekomaa vizuri, yamewekwa pembeni mwa shamba na yapo tayari, kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni ili yakauzwe na mkulima aweze kujipatia kipato.

Mashine kubwa aina ya trekta yenye rangi ya bluu na nyekundu inakata majani katika shamba kubwa lililozungukwa na miti. ili kuliandaa kwa ajili ya kilimo cha mimea mbalimbali mashine hii inarahisisha kazi hivyo kumsaidia mkulima.

Mashine kubwa aina ya trekta, ikiwa imefungwa jembe lenye rangi nyekundu na nyeusi, ambalo linatumika katika kulima na kuliandaa shamba ambalo litapandwa mimea mbalimbali; huku pembeni kukiwa na majani mafupi yenye rangi ya kijani.

Wakulima wawili wakiwa katika mashine kubwa aina ya trekta, ambayo imefungwa jembe wanayoitumika katika kulima na kuliandaa shamba kubwa lenye majani; huku pembeni yao kukiwa na shamba lingine lililo na mahindi pamoja na miti.

Mashine kubwa aina ya trekta iliyofungwa jembe lenye rangi nyekundu na nyeusi, ambalo linalima na kuliandaa shamba ambalo litapandwa mimea ya aina mbalimbali. Mashine hii humsaidia mkulima kuandaa shamba kubwa kwa muda mfupi.

Mashine kubwa aina ya trekta ikiwa imefungwa jembe lenye rangi nyekundu na nyeusi, ambalo linalima shamba lenye udongo pamoja na majani machache yenye rangi ya kijani, kwa ajili ya kuliandaa ili kuja kupandwa mimea ya aina tofautitofauti.

Mashine kubwa aina ya trekta yenye rangi ya kijani, nyeusi, pamoja na njano inakata majani yaliyokauka katika shamba kubwa lililozungukwa na miti iliyo na rangi ya kijani, inaliandaa shamba hili kwa ajili ya kuja kupandwa mimea tofautitofauti.

Mashine kubwa aina ya trekta inayokata majani katika shamba kubwa lililo na majani mengi yenye rangi ya kijani, mashine hii hutumika katika kulima kuandaa shamba kupalilia na kuvuna mazao.

Samaki wenye rangi tofauti tofauti wakiwa katika chombo maalumu kilichotengenezwa kwa kioo na kuwekwa mfuniko mweusi. Kimejazwa maji na kuwekwa mawe pamoja na mapambo yenye rangi mbalimbali. Samaki hawa hufugwa kwa ajili ya mapambo kwenye sehemu mbalimbali kama vile majumbani, mahotelini na maofisini.

Samaki wadogo wengi wenye rangi ya machungwa wapo katika tangi kubwa la kioo lililo na maji mengi, mawe yenye rangi tofauti tofauti pamoja na mimea yenye rangi ya kijani. Samaki hawa hufungwa kwa ajili ya mapambo katika sehemu mbalimbali kama vile mahotelini, majumbani na maofisini.

Samaki wadogo wawili wenye rangi ya machungwa, wakiwa katika tanki la kioo lililo jazwa maji na kuwekwa mawe yenye ukubwa tofautitofauti, ambalo linatumika kuwafugia. Samaki hawa hufugwa kwa nia ya mapambo katika sehemu mbalimbali kama vile: majumbani, mahotelini na maofisini.

Samaki wengi wadogo wenye rangi tofauti tofauti, wakiwa katika tanki kubwa lililotengenezwa kwa kioo. Samaki hawa hutumika kama mapambo katika sehemu mbalimbali kama vile majumbani, maofisini na hata mahotelini.

Samaki wadogo wengi wenye rangi ya machungwa, wapo katika tangi kubwa la kioo lililo na maji mengi, mawe yenye utofautitofauti, pamoja na mimea yenye rangi ya kijani. Samaki hawa hufugwa kwa ajili ya mapambo sehemu mbalimbali , kama vile: majumbani, mahotelini na maofisini.

Magunia mengi yenye rangi tofautitofauti yakiwa yamewekwa mazao ya chakula ya aina mbalimbali kama vile: maharage, mahindi, ulezi pamoja na mtama, vipo katika duka linalouza bidhaa hizo za chakula.

Mifuko yenye rangi nyeupe ikiwa na mazao ya aina tofautitofauti ya chakula kama vile: maharage, mahindi, kunde na ulezi ambavyo vimewekwa nje ya duka na vinauzwa kwa watu kwa ajili ya chakula.

Watu wengi wakiwa wamesimama katika eneo la wazi lililopangwa magunia mengi yenye rangi nyeupe na yamejazwa nafaka za chakula, huku wengine wakiendelea kuchagua nafaka hizo ili wanunue, pia pembeni yake kuna magunia mengi yaliyofungwa na kujazwa nafaka.

Sehemu kubwa ya msitu iliyo na majani, miti, pamoja na vichaka vyenye rangi ya kijani huku katikati kukiwa na mto mdogo ulio na maji tiririka pamoja na mawe yenye ukubwa tofautitofauti.

Mwanamke mmoja aliyevaa mavazi ya bluu pamoja na glavu mikononi, yupo katika eneo lililokatwa miti na lina majani, ameshika mche wa mti kwa ajili ya kuupanda na kutengeneza msitu ili kuhifadhi mazingira.

Mwanaume mmoja aliyevaa fulana ya rangi ya bluu pamoja na suruali nyeusi ameshika mche wa mti mikononi mwake, eneo hilo likiwa na miti iliyokatwa, akipanda miti hiyo kwaajili ya kutengeneza msitu wa kuoteshwa.

Mimea ya mboga mboga imepandwa katika mashimo madogo yaliyopo kwenye mabomba marefu meupe, ambayo yanapitisha maji pamoja na virutubisho mbalimbali ili kusaidia mboga mboga hizo ziweze kukua kwa haraka.

Sehemu ya shamba iliyojengwa kwa vyuma imepandwa mimea ya mbogamboga katika matundu madogo yaliyopo katika mabomba marefu yenye rangi nyeupe na yamewekwa juu ya vichanja vya chuma. Mabomba haya yanapitisha maji yenye virutubisho mbalimbali, ili mimea iweze kukua vizuri na kilimo hiki hakitumii udongo.

Sehemu ya shamba iliyotengenezwa kwa miti na kuwekwa matorubai ambayo yanapitisha mwanga imelimwa mimea ya mbogamboga iliyo na rangi tofauti tofauti, ambayo imepandwa katika mashimo madogo yaliyopo kwenye mabomba marefu yanayopitisha maji yenye virutubisho mbalimbali ili mbogamboga hizo ziweze kukua vizuri.

Mimea ya mbogamboga iliyolimwa na kupandwa kwenye matundu madogo yaliyopo kwenye mabomba meupe, ambayo yanapitisha maji yenye virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. kilimo hiki hakitumii udongo na mabomba hayo yamewekwa katika eneo la wazi lililo na vifaa mbalimbali.

Mimea ya mbogamboga za majani, imepandwa katika mashimo madogo, yaliyopo kwenye mabomba marefu meupe, ambayo yanapitisha maji pamoja na virutubisho mbalimbali, ili mbogamboga hizo ziweze kukua vizuri, kilimo hiki hakitumii udongo.

Mabomba marefu meupe yakiwa yamewekwa juu ya vichanja, vilivyotengenezwa kwa chuma, yamepandwa mimea ya mbogamboga katika matundu madogo. Mabomba haya yanapitisha maji yenye virutubisho mbalimbali ili mbogamboga hizo ziweze kukua vizuri; na kilimo hiki hakitumii udongo.

Mimea ya mbogamboga iliyolimwa na kupandwa kwenye matundu madogo, yaliyopo kwenye mabomba marefu meupe, ambayo yamepangwa juu ya vichanja vilivyotengenezwa kwa chuma. Mabomba haya yanapitisha maji, pamoja na virutubisho mbalimbali kwa ajili ya mboga mboga hizo kukuwa. Kilimo hiki hakitumii udongo.

Mimea ya mbogambaga iliyo na rangi ya kijani imepandwa katika matundu madogo yaliyopo kwenye mabomba marefu meupe ambayo yanapitisha maji pamoja na virutubisho kwaajili ya mimea hiyo kukua vizuri. Kilimo hiki hakitumii kabisa udongo.

Mbogamboga zenye rangi tofautitofauti, zimepandwa katika mashimo madogo, yaliyopo kwenye mabomba marefu meupe, ambayo yanapitisha maji pamoja na virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mbogamboga hizo.

Mabomba marefu yenye rangi nyeupe na bluu yamesimamishwa na yamewekwa katika eneo la wazi, yanapitisha maji pamoja na virutubisho mbalimbali, yanatumika katika kilimo cha mimea tofautitofauti.

Mimea ya mbogamboga ikiwa imepandwa katika matundu madogo yaliyopo kwenye bomba kubwa na refu lenye rangi nyeupe, ambalo linapitisha maji yaliyo na virutubisho mbalimbali ili mbogamboga hizo ziweze kukua vizuri.

Eneo la wazi, likiwa limepandwa mimea katika mashimo madogo yaliyopo kwenye bomba refu jeupe, ambalo linapitisha maji yenye virutubisho mbalimbali. Huku pembeni kukiwa na matofali yaliyopangwa vizuri na juu yake kukiwa na ndoo zilizowekwa mabomba ambayo yanasafirisha maji mpaka kwenye bomba hilo kubwa.

Banda kubwa lililojengwa kisasa lina vifaranga wengi wa kuku ambao wanaendelea kula na kunywa katika vyombo maalumu vilivyo na rangi ya njano na nyekundu, vifaranga hao wakikua huzalisha nyama na mayai ambavyo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula kama vile nyama za kopo.

Eneo la wazi lililo na vichanja, vilivyotengenezwa kwa vyuma na wavu kumeanikwa mahindi kwenye turubai, ambayo yakikauka vizuri yatachukuliwa na kupelekwa viwandani, kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula, kama vile unga wa ugali.

Mazao mengi ya vitunguu maji yaliyo vunwa shambani yamewekwa katika eneo la wazi huku kukiwa na mkulima mmoja anaye mwanga vitunguu kutoka kwenye kikapu ambavyo vitachukuliwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Sehemu ya ardhii iliyojengwa kwa vyuma na kuwekwa maturibai ambayo yanapitisha mwanga, kumelimwa kwa mfumo wamatuta na kupandwa mimea ya matunda, ambayo yakikomaa yatavunwa na kupelekwa kiwandani kwaajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Mashine kubwa aina ya trekta iliyofungwa jembe, kuna mkulima mmoja anayoiendesha kwa ajili ya kulima na kuliandaa shamba litakalopandwa mimea mbalimbali, ambayo ikikomaa itavunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa, na kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Banda kubwa lililo na kuku wengi wenye rangi ya kahawia limejengwa kwa mbao; lina vyombo mbalimbali vinavyotumika kuwekea chakula pamoja na maji, kuku hawa hutumika katika kuzalisha nyama pamoja na mayai; ambayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Sehemu ya shamba iliyojengwa kwa vyuma na kuwekwa maturubai ambayo yanapitisha mwanga, imelimwa na kupandwa mimea ambayo imepitishiwa mipira kwa ajili ya umwagiliaji. Mazao ya mimea hii ikikomaa, yatavunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Wakulima wawili, wakiwa katika sehemu ya shamba iliyojengwa kwa vyuma na kuwekwa matulubai ambayo yanapitisha mwanga, imepandwa mimea katika vyombo maalum. Mazao ya mimea hii yakikomaa, yatavunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Banda kubwa lililojengwa kisasa lina mifugo wengi aina ya ng'ombe wenye rangi nyeupe na nyeusi, hutumika katika kuzalisha nyama, ngozi pamoja na maziwa ambavyo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Mazao ya vitunguu maji ambayo yamevunwa yamewekwa ardhini na mengine katika magunia na yapo tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa viwandani, ili yakachakatwe na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Wafanyakazi wakiwanda, waliovaa mavazi maalumu, yenye rangi ya bluu pamoja na kofia, wakichambua na kupanga nyanya vizuri ambazo zimekomaa na zenye rangi nyekundu, huku zingine zikipita katika mashine, kabla ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Shamba lililolimwa kwa mfumo wa matuta na kupandwa mimea ya mbogamboga ambayo imeanza kukomaa, itavunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengenezwa bidhaa mbalimbali za chakula.

Mashine kubwa na ya kisasa ikiwa inapuliza dawa, katika shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea katika mistari iliyonyooka; ambayo ikikomaa vizuri itavunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Shamba kubwa lililolimwa na kuzungushiwa wavu wenye rangi ya bluu limepandwa migomba ambayo itatukika katika kuzalisha ndizi ambazo zikikomaa, zitavunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Eneo la wazi lililo na vichanja vilivyotengenezwa kwa wavu na vyuma, lina mahindi ambayo yemeanikwa kwenye turubai lenye rangi nyeusi, ambayo yakikauka vizuri yatapelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa kama unga.

Eneo kubwa la ardhi lililo la tambarale, mabonde pamoja na mwinuko, limelimwa na kupandwa mimea jamii ya chai ambayo imekatwa na kupaliliwa vizuri, huku pembeni kukiwa na miti mirefu. Chai hii ikikomaa huvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kutengeneza majani.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea jamii ya mahindi iliyonyooka katika mistari, ipo katika hatua ya mwanzo ya ukuaji. Ikikua na kukomaa vizuri yatavunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula, kama vile unga.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea ya mbogamboga aina ya kabichi ambayo imestawi vizuri na imeanza kuvunwa. Ikikomaa itavunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula, ambacho kinaweza kutumika kwa watu na mifugo.

Kuku wengi walio na rangi ya kahawia wapo katika banda kubwa lililojengwa kwa mbao na kuwezekwa kwa bati, pia kuna vyombo vya chakula pamoja na maji vyenye rangi tofauti tofauti. Kuku hawa hutumika katika kuzalisha nyama pamoja na mayai ambayo huchukuliwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Zizi kubwa likiwa na ng'ombe wengi wenye rangi nyeupe na nyeusi, ambao wanatumika katika uzalishaji wa ngozi, nyama pamoja na maziwa, ambavyo hutumika kama malighafi katika viwanda ili kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa migomba, ambayo tayari imebeba mikungu mikubwa iliyo na ndizi, ambazo zikikomaa zitavunwa na kupelekwa viwandani kwa ajii ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea ya mbogamboga limejengwa kisasa kwa kutumia vyuma na maturubai ambayo yanapitisha mwanga, mbogamboga hizi zikikomaa vizuri zitavunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile chakula.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mbogamboga aina ya kabichi zenye rangi ya kijani, ambazo tayari zimekomaa na zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Banda kubwa, lililojengwa kisasa, lina mifugo wengi, aina ya kuku, ambao hutumika katika kuzalisha nyama pamoja na mayai, ambayo huchukuliwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea ya mboga mboga kuna mkulima mmoja aliyevaa kofia ambaye anaihudumia mimea hiyo; ikikomaa itavunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Banda kubwa lililojengwa kisasa lina mifugo mingi aina ya nguruwe ambayo hutumika katika uzalishaji wa nyama, pia hupelekwa viwandani kuchakatwa na kutengeneza bidhaa kama vile nyama za makopo na soseji.

Sehemu ya shamba iliyo na mimea pamoja na majani, imepitishwa mipira miembamba mirefu mieus, ambayo inapitisha maji na inatumika kwa ajili ya umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani.

Eneo kubwa la shamba lililolimwa kwa mfumo wa matuta na kupandwa mimea ya kijani, lina mifereji ambayo inapitisha maji yanayotumika katika umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani, huku pembeni kukiwa na miti mingi.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea yenye rangi ya kijani, huku katikati kukiwa kumepitishwa bomba refu jeupe, ambalo limetobolewa na linatoa maji, ambayo yanatumika katika umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani.

Eneo kubwa la ardhi lililolimwa na kupandwa mimea yenye rangi ya kijani, limepitishiwa bomba refu jeusi ambalo linapitisha maji na linatumika katika umwagiliaji wa matone katika mimea hiyo hapo shambani.

Sehemu ya shamba iliyolimwa kwa mfumo wa matuta imepandwa mimea huku sehemu nyingine ikiwa bado haijapandwa. Imepitishiwa mipira mirefu myembamba ambayo inapitisha maji kwa ajili ya umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani. Huku pembeni kukiwa na majani mafupi pamoja na miti.

Eneo kubwa la shamba lililolimwa na kupandwa mimea ambayo ni ya rangi ya kijani, kuna mabomba marefu meusi ambayo yamesimamishwa kwenye ardhi, na yanatoia maji kwa mfumo wa mvua ili kumwagilia mimea hiyo hapo shambani.

Shamba lililolimwa na kupandwa mimea ya aina tofautitofauti kama vile mbogamboga za majani pamoja na nyanya, zimepitishiwa mipira mirefu miembamba kwa ajili ya umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mfumo wa matuta na kupandwa mimea yenye rangi ya kijani. Lina mifereji ambayo ina maji yanayotumika katika umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani pembeni, kukiwa na miti mingi ambayo imefungana.

Eneo kubwa la shamba lililolimwa nakupandwa mimea ambayo inarangi ya kijani limepitishiwa bomba kubwa na refu lenye rangi nyeupe ambalo lina matundu yanayotoa maji kwa ajili ya umwagiliaji wa mimea hapo shambani.

Shamba lililolimwa na kupandwa mimea yenye rangi ya kijani lina bomba kubwa pamoja na dogo ambayo yanapitisha maji, yanatumika katika umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani. Kilimo hiki cha umwagiliaji husaidia pindi pale mvua zinapokuwa zimekata.

Eneo kubwa la ardhi lililo na mabonde na milima iliyo na majani, vichaka pamoja na miti; ambayo inaleta ukijani mzuri wa kuvutia, huku anga likiwa la bluu na mawingu meupe.

Eneo kubwa la ardhi lililo na udongo, majani mafupi miti mirefu na mifupi pamoja na vichaka linaweza kuwa makazi ya wanayama pori au ni sehemu ya shamba inayo tumiwa na binadamu na bado haijatumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo kubwa la ardhi lililo na mabonde pamoja na milima lina majani, miti pamoja na vichaka, wenye rangi ya kijani eneo hili linaweza kuvutia watalii hivyo linasaidia katika kuongeza pato la taifa.

Eneo kubwa la ardhi lilio na tambalale, mabonde pamoja na milima, lina majani mafupi, miti pamoja na vichaka vyenye rangi ya kijani, huku anga likiwa la bluu pamoja na mawingu machache meupe.

Sehemu kubwa ya ardhi iliyotambarare ina majani makavu pamoja na ya kijani, miti mifupi na mirefu iliyo mbali mbali, pia kuna mto mrefu mwembamba uliopita katikati ya eneo hilo, huku kwa mbali kukiwa na miinuko pamoja na mlima.

Eneo kubwa la ardhi lililo la tambarare lina miti pamoja na majani ambayo yamekauka, pia kuna miti mengine iliyo na rangi ya kijani huku kukiwa na mto mrefu, mwembamba ambao umepita na una maji machafu yenye rangi ya kahawia.

Eneo kubwa la ardhi lililo la tambarare lina udongo, majani mafupi, miche mirefu na mifupi pamoja na vichaka vyenye rangi ya kijani. Vinaweza kutumika kama makazi ya wanyama wa porini.

Eneo kubwa la ardhi lililo la tambarare lina majani mafupi, miti, vichaka, minara na nyumba ambazo zinaweza kutumika kama makazi ya watu; huku kwa mbali kukiwa na bwawa lililo na maji tulivu na anga likiwa la bluu.

Eneo kubwa la ardhi lililo na mabonde pamoja na milima, lina majani mafupi, miti pamoja na vichaka, ambavyo vina rangi ya kijani, huku anga likiwa la bluu pamoja na wawingu meupe.

Eneo kubwa la ardhi lililo la tambarare pamoja na bonde katikati lina majani mengi makavu yenye rangi ya kahawia, miti michache iliyo na rangi ya kijani, huku kwa mbali kukiwa na milima na anga likiwa la bluu lenye mawingu meupe.

eneo kubwa la ardhi lililo la tambarare lina majani makavu miti mirefu iliyo mbalimbali, pamoja na wanyama pori ambao wamelala. Eneo hilo linatumika kama makazi ya wanyama pori hao, huku anga likiwa la bluu.

Eneo kubwa la ardhi lililo la tambarare pamoja na bonde, lina mimea michache iliyo na rangi ya kijani, huku sehemu nyingine ikiwa na udongo. Kuna bwawa dogo lililo na maji huku kwa mbali kukiwa na miinuko.

Eneo la ardhi likiwa na majani mafupi, miti mirefu pamoja na vichaka; ambavyo vinaleta ukijani wa uoto wa asili. Katikati kukiwa na barabara ndogo inayotumiwa na watu wanaopita katika eneo hilo; huku anga likiwa la bluu.

Eneo kubwa la ardhi lililo la tambalare lina majani mafupi, miche yenye rangi ya kijani pamoja na vichaka. Huku kwa mbali kukionekana mlima mrefu ulio na theruji nyeupe kwa juu, huku anga likiwa la bluu.

Eneo kubwa la ardhi lililo la tambarare lina majani yaliyokauka pamoja na kijani. Kuna miti mirefu mizuri na kwa mbali kuna mlima huku anga likiwa la bluu.

Eneo kubwa la ardhi lililo la tambarare lina majani mafupi yenye rangi ya kijani pamoja na miti kuna mnyama pori aina ya twiga ambaye kukiwa na majengo ya aina tofautitofauti huku anga likiwa la blue pamoja na mawingu meupe.

Eneo kubwa la ardhi lililo na mabonde na milima pamoja na nyasi fupi, miti na vichaka vyenye rangi ya kijani. Huku anga likiwa la bluu na mawingu meupe, eneo hili huvutia watalii hivyo usaidia katika kuongeza pato la taifa.

Eneo kubwa la ardhi lililo na miti michache ya rangi ya kijani, milima na mabonde yenye miamba mikubwa ya mawe, ambayo inasaruji kidogo kwa juu. Huku anga likiwa la buluu na mawingu machache meupe. Eneo hili linavutia kwa utalii hivyo husaidia katika kuongeza pato la taifa.

Eneo kubwa la ardhi lililo na majani makavu na ya kijani, miti pamoja na vichaka. Lina nyumba zilizo mbalimbali ambazo zinaweza kuwa ni makazi ya watu; huku kwa mbali kukiwa na milima.

Eneo la ardhi lililo na miti michache, mlima na mabonde iliyo na miamba mikubwa ya mawe, ambayo ina theluji kwa juu kidogo; huku anga likiwa la bluu na mawingu meupe machache, mandhari hii inavutia kwa utalii hivyo husaidia katika kuongeza pato la taifa.

Mifugo aina ya mbuzi wenye rangi ya kahawia pamoja na nyeupe, wapo katika banda lililojengwa kwa mbao, huku wengine wakiendelea kula majani katika sehemu yao ya malisho. Mbuzi hao humsaidia mfugaji kupata nyama na maziwa.

Wafugaji wawili mwanaume na mwanamke waliovaa makoti yenye rangi nyeupe, wakiwahudumia kuku wengi ambao wana rangi tofautitofauti huku eneo hilo likiwa limezungushiwa kwa senyenge na kuwekwa mlango wa mawe.

Mwanamke mmoja akiwahudumia mifugo aina ya Bata, yenye rangi tofauti tofauti katika eneo la wazi lililo na majani mafupi na limezungushiwa senyenge. Bata hawa, mfugaji hupata nyama na mayai.

Mwanamume mmoja aliyevaa ovarori ya rangi ya bluu pamoja na koti la kijani, akiwa nje ya banda kubwa lililojengwa kwa miti na mabati pamoja na mifugo mingi aina ya bata yenye rangi nyeupe ambayo anaifuga. Bata hawa humsaidia katika kupata nyama pamoja na mayai.

Ndege wa kufugwa aina ya kanga wakiwa katika eneo la wazi lenye majani mafupi yenye rangi ya kijani, ndege hawa hufugwa kwa ajili ya nyama pamoja na mayai ambayo mfugaji anaweza kuyauza na kujipatia kipato.

Mwanaume mmoja aliyevaa koti la rangi ya kijani pamoja na ovaroli la rangi ya bluu akiwa ameshika fimbo iliyofungwa gunia, yupo nje ya banda pamoja na mifugo aina ya bata iliyo na rangi nyeupe, mifugo hii humsaidia kupata nyama pamoja na mayai ambayo anaweza kuyatumia kama chakula au kuyauza ili ajipatie kipato.

Banda likiwa na mifugo aina ya kuku walio na rangi ya kahawia pamoja na nyeupe, limejengwa kwa bati pamoja na mbao pia kuna chombo chao kilicho na maji chenye rangi nyeupe na nyekundu. Kuku hawa humsaidia mfugaji kupata nyama pamoja na mayai.

Mwanamke mmoja aliyevaa koti la rangi nyeupe na miwani, yupo katika banda kubwa lililo na kuku wengi, wenye rangi ya kahawia. Kuku hawa wanasaidia kupata nyama na mayai. Pia humsaidia kupata kipato, pindi pale atakapowauza.

Mwanamke mmoja ambaye ni mfugaji akiwa amesimama pembeni ya bata walio na rangi tofautitofauti, wapo katika eneo linalotumika kuwafugia bata hao. Pia kuna bwawa dogo lililojengwa kwa simenti na lina maji machache. Bata hawa ni chanzo kikubwa cha nyama na mayai kwa mfugaji huyo.

Ndege aina ya bata wenye rangi tofautitofauti kama vile nyeupe, nyeusi na kahawia. Wapo katika eneo la wazi wakila, ndege hawa hutumika kama chakula na huzalisha mayai kwa wafugaji.

Ndege wa kufugwa aina ya kanga akiwa katika eneo la wazi lililo na majani mafupi, pamoja na vifaranga wake wenye rangi tofautitofauti. Ndege hao huwa ni chanzo cha nyama na mayai kwa mfugaji.

Mbegu za maua ya aina mbalimbali zimehifadhiwa na kufungwa vizuri katika vifungashio vilivyotundikwa kwenye vyuma vyenye rangi nyeusi, ambavyo vipo kwenye duka linalouza pembejeo za kilimo ambazo mkulima anaweza kununua na kwenda kupanda mashambani.

Mbegu za aina mbalimbali ya maua zimehifadhiwa na kufungwa vizuri katika vifungashio vilivyo na rangi tofautitofauti, na vimetundikwa katika vyuma vyenye rangi nyeusi, vilivyopo kwenye duka kubwa la pembejeo za kilimo ambazo mkulima atanunua na kwenda kuzipanda mashambani.

Mbegu aina ya ''simlo seeds'', ambayo ni ya mimea ya mbogamboga imehifadhiwa na kufungwa vizuri katika kifungashio chenye rangi tofautitofauti, mbegu hii hununuliwa na wakulima kwa ajili ya kwenda kupandwa mashambani au bustanini.

Mbegu aina ya “EA SEED” iliyo na uzito wa gramu kumi. Imehifadhiwa na kufungwa kwenye kifungashio chenye rangi ya kijani, njano nyeupe na nyekundu. Hutumika kwa wakulima kwa ajili ya kupandwa mashambani au bustanini.

Sehemu ya shamba iliyojengwa kwa vyuma na kuwekwa maturubai, imepandwa mbegu katika matrei na vyombo vingine vya plastiki vyenye rangi tofautitofauti. Mbegu hizo zimeanza kuchipua mimea yenye rangi mbalimbali, zingine zikiwa tayari kwa ajili ya kuhamishiwa shambani au bustanini.

Mbegu aina ya Rozi, ikiwa imehifadhiwa vizuri na kufungwa katika kifungashio kilicho na maandishi, pamoja na picha za mmea ambao utaota, pindi mbegu hizo zitakapopandwa bustanini au shambani.

Mbegu za aina mbalimbali za maua, zimehifadhiwa na kufungwa vizuri katika vifungashio. Zipo katika duka linalouza pembejeo za kilimo, zitanunuliwa na wakulima kwa ajili ya kwenye kupandwa mashambani au bustanini.

Kifungashio kidogo chenye rangi nyeupe na kijani kimehifadhi mbegu za mimea na kufungwa vizuri. Kinauzwa katika maduka ya pembejeo za kilimo na hununuliwa na wakulima kwa ajili ya kwenda kupanda mashambani.

Mbegu za aina mbalimbali kama vile: maharage yenye rangi tofauti tofauti, ulezi pamoja na soya, zimewekwa katika magunia makubwa yaliyo na rangi tofauti tofauti. Zinauzwa kwa wakulima kwa ajili ya kwenda kupandwa mashambani au bustanini.

Mwanaume mmoja ambaye ni daktari wa mifugo amevaa koti la rangi nyeupe pamoja na kofia nyekundu. Amemshika mbwa mdogo mwenye rangi nyeupe wapo katika chumba maalumu kinachotumika katika kutoa matibabu kwa mifugo.

Mbwa mmoja mwenye rangi ya kahawia na nyeusi, amelala kwenye kibanda kilichojengwa kwa mbao na kupakwa rangi, ambacho kipo katika eneo la wazi lililo na majani pamoja na miti. Kibanda hiki kinatumika katika kumfugia mbwa huyo.

Mbwa mmoja mwenye rangi nyeusi na kahawia, yupo katika kibanda kilichojengwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati, ambacho kimewekwa katika eneo lililo na majani mafupi pamoja na miti. Kibanda hiki kinatumika katika kumfugia mbwa huyu.

Madktari wawili wa mifugo waliovaa mavazi maalumu mmoja akimchunguza mbwa aliyesimama mezani katika sikio lake, na mwingine akiwa anaandika maelezo. Wapo katika chumba kinachotumika katika kutolea matibabu kwa wanyama.

Mwanaume mmoja ambaye ni afisa wanyamapori amevaa koti la rangi ya kijani pamoja na kofia nyeupe, ameshika chupa mbili zilizojaa maziwa, moja akimnywesha mnyamapori jamii ya tembo, wapo katika eneo lililo na miti pamoja na majani ambalo linatumika kuwatunzia wanyamapori.

Mwanaume mmoja aliyevalia barakoa, akiwa ameshika mdomo wa mnyamapori aina ya twiga, huku pembeni kukiwa na mnyama mwingine, eneo hilo limezungushiwa uzio wenye vyuma, pia lina majani makavu pamoja na miti.